Sanduku lenye muonekano wa rangi ya bluu lenye chanjo ya tetekuwanga kwa wanyama, lililoandikwa kwa maandishi ya kitaalamu likiwa limehifadhiwa kwa uangalifu kwa ajili ya matumizi ya wanyama katika kudhibiti maradhi.

Vyupa vya dawa za mifugo pamoja na pembejeo vikiwa vimepangwa kwa mpangilio kwenye rafu maalumu ndani ya duka linalotoa huduma za kiafya ya wanyama na kilimo kilicho bora.

Chupa chenye chapishws ya rangi ya chungwa kikiwa na mchoro wa ng'ombe likishiria ndani yake kuna daws maalumu kwa ajili ya kinga ya mifugo dhidi ya magonjwa mbalimbali ikitumiwa kuhakikisha afya bora za wanyama Wa kufugwa

Kabati lililojaa chupa za tiba za wanyama zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri, chupa hizi zina picha za mbwa kondoo na mbuzi pamoja na wanyama mbalimbali ili kusaidia wakulima kupata tiba stahiki kwa wanyama wao, kabati hili ni maalumu na muhimu kwa afya bora ya mifugo na kuzuia magonjwa.

Chupa chenye picha ya ng’ombe na maneno yaliyoandikwa, yakiashiria maelezo muhimu kwa ajili ya dawa hiyo, inayotumika kutibu au kuzuia magonjwa mbalimbali kwa ng’ombe, ikihakikisha afya bora kwa mifugo na kuongeza tija katika ufugaji.

Sanduku la dawa lililochorwa picha za ng'ombe, mbuzi na farasi, ikionyesha matumizi yake kwa wanyama mbalimbali wa kufugwa. Dawa hizi husaidia katika kinga na tiba ya magonjwa ili kuhakikisha afya na tija katika ufugaji wa mifugo.

Chupa na kasha lake lenye picha ya mbwa na paka linalotumika kuhifadhi dawa maalumu kwaajili ya wanyama hao, hiyo husaidia kuimarisha afya zao kwa ujumla.

Kasha lenye dawa maalumu kwaajili ya mbwa limebaeba maelezo yote jinsi ya kumtibu mbwa

Sanduku la chupa za dawa zenye picha ya mbuzi, zimewekwa kwa pamoja zikionyesha matumizi yao kwa wanyama wa kufugwa. Vyombo hivi huashiria umuhimu wa tiba bora kwa mifugo, kuhakikisha afya na uzalishaji mzuri katika ufugaji wa kisasa.

Kifungashio cha dawa chenye picha ya mbwa, kikionyesha matumizi yake mahususi kwa wanyama wa kufugwa, maelezo yameandikwa kwa uangalifu ili kueleza matumizi sahihi. Viwango vya dozi na tahadhari zinazopaswa kuzingatiwa, dawa hizi huchangia afya bora kwa wanyama na ufanisi katika ufugaji.

Viroba vimejaa mbolea safi na yenye ubora, zilizopangwa kwa utaratibu katika eneo la uhifadhi, zikihudumia mahitaji muhimu ya wakulima katika kukuza mazao yenye tija shambani kwa ajili ya soko la biashara au la chakula.

Mfuko wenye nembo ya kuku na njiwa, unaashilia uwepo wa dawa maalumu, kwa ajili ya tiba na kinga ya magonjwa kwa ndege wa kufugwa, kwa lengo la kuboresha afya ya uzalishaji katika sekta ya mifugo.

Mfuko wenye maandishi na picha ya kondoo pamoja na mbuzi umewekwa mezani ukielezea aina ya dawa au lishe maalumu kwa ajili ya wanyama hao wanaofugwa kwa faida ya maziwa au nyama.

Wakulima wawili wa kiume wanashirikiana kuchanganya mbolea kwa uangalifu, wakitumia vifaa maalumu vinavyopatikana kutoka maduka ya pembejeo, ili kuhakikisha usawa wa mazao na afya na mifugo.

Duka lenye bango kubwa la pembejeo za kilimo likiwa na bidhaa mbalimbali kama vile dawa za wanyama, duka hili linasaidia wakulima na wafugaji kupata pembejeo na tiba zinazohitajika kukuza mazao na afya bora ya wanyama, hivyo kuongeza uzalishaji nakustawisha maisha yao.

Wateja wamesimama mbele ya duka ambalo lina bidhaa mbalimbali kama vile madawa na pembejeo za kilimo

Watu wakiwa wanapita mbele ya jengo la ghorofa, linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za wanyama. Hapa shughuli za uzalishaji wa chakula na huduma za mifugo, zinaendeshwa, kwa uangalifu, ili kuwahudumia wakulima na wanyama wao kwa ufanisi.

Duka lenye mpangilio mzuri wa bidhaa mbalimbali za kilimo na mifugo, rafu zikiwa na mbolea, mbegu na chupa za dawa za mifugo likiwa limepambwa kwa mabango yanayoelekeza huduma zitolewazo ikiwa ni huduma za pembejeo pamoja na dawa za wanyama.

Chupa ya dawa yenye picha ya ng’ombe, ambayo hutoa tiba muhimu kwa wanyama wa kufugwa. Hii husaidia kuzuia na kutibu magonjwa yanayoathiri afya za uzalishaji wa mifugo, hivyo kuongeza tija na usalama wa wanyama.

Wafanyakazi wawili, wamesimama katika sehemu maalumu ya kuhifadhi pembejeo, wakizungukwa na magunia mengi yaliyopangwa kwa uangalifu, wakionyesha jitihada za usimamizi bora wa bidhaa muhimu kwa kilimo.

Meza ikiwa na chupa mbalimbali za pembejeo za kilimo, zikiandaliwa kwa mpangilio ofisini, na kuonesha utaratibu na maandalizi bora ya usimamizi wa bidhaa muhimu kwa wakulima.

Watu waliovaa mavazi ya kazi ndani ya chumba maalumu wakiwa na chupa za pembejeo mezani, wanashughulikia na kusambaza dawa kwa ajili ya pembejeo muhimu za mifugo na kilimo, kazi hii ni salama na huhakikisha afya na ukuaji mzuri wa wanyama pamoja na kilimo shambani.

Mkulima amesimama karibu na viroa vilivyojaa mihogo iliyovunwa kutoka shambani, mazao haya huandaliwa kwa ajili ya kusafirishwa au kuuza yakichangia pato la familia, na kukuza uchumi wa maeneo ya vijijini.

Wakulima wakiwa wamekaa, wamezungukwa na masunduku mengi yenye nyanya, ambayo yapo tayari kwa ajili ya kuuzwa. Baada ya kuyavuna kutoka shambani, na kuanza kuyaweka sawa, kwa ajili ya kuingia katika soko la biashara.

Wakulima wa mazao ya biashara wakikusanya matunda yao yaliyopo juu ya maturubai baada ya kuyavuna kutoka shambani wanayachambuwa kwa uangalifu kwa ajili ya maandalizi ya kuweka sokoni kwa lengo la kuuza.

Mkulima akiwa amechuchumaa pembeni ya mti wa mpapai, kwenye shamba kubwa la mazao, likiwa lina rutuba na umwagiliaji unaosaidia ukuaji wa mimea hii. Mazao haya ya mipapai ni chanzo muhimu cha kipato kwa wakulima, na huzaa faida kubwa katika biashara ya mazao.

Mwanamke amevaa mavazi ya kazi, ameshika chepeo kwa ustadi mkubwa, huku akizoa mazao yaliyovunwa shambani na kuyapakia ndani ya viroba; anafanya kazi kwa bidii katika mazingira ya kilimo cha mazao ya biashara.

Mwanaume akiwa shambani ameshika toroli lililo jaa pilipili, akifanya kazi ya kilimo cha mazao ya ya biashara, pilipili ni zao la biashara muhimu linalohitaji umakini kutoka kwa wakulima ili kupata mazao mazuri na faida.

Wakulima waliovuna vitunguu shambani vilivyokomaa wakijiandaa kwa kuuza mazao hayo kwa ajili ya biashara. Vitunguu hivi pia ni chanzo cha kipato kikubwa kwa wakulima na kuchangia maendeleo ya uchumi wa familia na jamii kwa ujumla.

Mwanamke amesimama karibu na mahindi yaliyokauka ambayo yamepangwa vizuri katika eneo la wazi linaloonesha mazingira ya wazi ya kilimo cha mazao ya biashara, huku ukame wa majani ukionesha dhahiri kwenye mashina yanayoonekana kwa mbali.

Mkulima amesimama katikati ya shamba lenye mahindi marefu yaliyopevuka, akitazama kwa makini ukuaji wa mazao yao, hali hii inaonyesha jitihada katika kilimo cha biashara, kwa ajili ya kupata mazao yaliyokomaa na bora kwenye soko.

Wakulima mbalimbali wakishirikiana katika kuchakata mazao yao ya biashara na kuyaweka kwenye magunia, tayari kwa ajili ya kuingia sokoni kwa mauzo ili kukuza masoko ya biashara. Watu hao wakiwa wanafanya kazi hii punde tu baada ya kutoka kuvuna mazao yao na kuyakausha.

Wakulima wamevuna vitunguu shambani baada ya kuzalisha kwa bidii na kutumia mbinu bora za kilimo. Mazao haya ni muhimu sana kwa biashara, kwani huchangia kuongeza kipato kwa wakulima na kusaidia usambazaji wa chakula sokoni.

Wakulima walioshika magunia yaliyojaa karoti safi, wakiwa sehemu ya shamba wanajiandaa kuyahifadhi au kuyaingiza sokoni kwa ajili ya kuuza na kupata kipato katika soko la biashara kwa ajili ya mafanikio ya kaya, pamoja na jamii.

Mwanamke amesimama shambani, akiwa amebeba gunia zito kichwani. Kando yake kukiwa na mahindi yaliyokusanywa, akionyesha bidii na juhudi katika shughuli za kilimo cha biashara kwa ajili ya soko.

Mwanamke aliyekaa akiwa na ndoo pamoja na viroba vyenye mazao, akionyesha juhudi na ushiriki wa kina wa wanawake katika shughuli za kilimo cha biashara vijijini, kwa kuandaa na kuchakata mazao hayo akiwa anayaweka kwenye viroba kwa ajili ya kuingia sokoni kwa mauzo.

Mkulima aliyevaa nguo za kazi akiwa shambani anavuna nyanya kwa tenga akiwa anafanya kazi hiyo kwa bidii, shughuli hii ni muhimu kwa kuongeza uzalishaji wa mazao ya biashara na pia huleta maendeleo kwa wakulima kupitia faida za kilimo cha nyanya.

Matenga yenye rangi ya njano, yakiwa yamejaa machungwa yaliyokomaa vizuri, machungwa haya ni mazao muhimu ya biashara yanayochagizwa kwa wingi kwa soko la ndani na la nje ya nchi. Matenga hayo husaidia kuhifadhi na kulinda mazao haya kutokana na kuharibika, na kuhifadhi ubora wake kabla ya kusafirishwa au kuuzwa.

Vitunguu vilivyoanza kuota shambani, vinaonekana kwa wingi, vikionyesha ukuaji mzuri na afya bora ya mimea. Kilimo hichi cha biashara, kinahakikisha mazao bora yanayopatikana kwa wakati. Yanasaidia kuongeza kipato na kuinua maisha ya wakulima katika jamii.

Wakulima wanawake kwa wanaume wameketi kwa utaratibu juu ya maturubali wakichagua matunda baada ya kuvuna kutoka shambani, idadi yao ni kubwa wakifanya kazi kwa ushirikiano ili kuandaa mazao kwa ajili ya soko. Shughuli hii inaonyesha thamani ya kazi ya mikono katika mnyororo wa uzalishajii wa mazao ya biashara na mchango wa jamii katika uchumi wa kilimo.

Migomba mingi imekusanyika katika eneo la wazi, ikionyesha uzalishaji mkubwa wa mazao katika kilimo cha biashara, ambapo wakulima wanahakikisha mazao haya yanalindwa na kuhifadhiwa kwa uaminifu.

Mkulima wa kiume amechuchumaa mbele ya kiroba kilichojaa nyanya zilizokomaa vizuri. Akiangalia mavuno yake kwa makini ishara ya juhudi na mafanikio katika kilimo cha mazao ya biashara.

Wakulima wa kike na wa kiume kwa mshikamano wanavuna viazi shambani, shughuli hii ni sehemu ya muhimu katika kilimo cha biashara inayowezesha kupata kipato na kuimarisha uchumi wa kaya na jamii kwa ujumla.

Migomba iliyochipua kwa wingi katika eneo lenye rutuba, ikionyesha dalili za ukuaji mzuri wa zao la biashara. Hii ikionyesha mafanikio katika kilimo cha biashara, ambapo wakulima hupata mavuno bora na kukuza uchumi wa familia zao kupitia mazao haya muhimu.

Watu wawili wamevaa mavazi ya kazi wakiwa wamesimama mbele ya ndizi nyingi, zilizovunwa pembeni yao kukiwa na migomba mikubwa, ikionyesha uzalishaji mkubwa wamazao ya biashara katika shamba hilo mazao haya yanasaminiwa sana kwa samani yake sokoni.

Wakulima mbalimbali (wa kike kwa waume) wakiwa katika shamba wanavuna mahindi na kuyatandaza chini kwa ajili ya kukausha. Mahindi yakiwa na muonekano wa kukauka tayari pamoja na miche iliyoanguka ya mahindi yenye rangi ya kukauka, kuonyesha kwamba muda wa mavuno umepita.

Magunia makubwa yaliyofungwa vizuri yakiwa yamejaa viazi vilivyovunwa kutoka shambani, yapo tayari kwa ajili ya kusafirishwa au kuhifadhiwa kama sehemu ya mazao ya biashara kabla ya kuingia sokoni.

Mkulima wa kiume amechuchuma, kwenye shamba lenye udongo wenye rutuba, akiwa ameshika mapapai makubwa yaliyokomaa huku miti ya mipapai ikiwa imestawi vizuri ikionyesha ishara bora ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Wakulima wakiwemo wanawake na wanaume wamekaa juu ya matundubai wakichambua matunda baada ya kuyavuna. shughuri hii inaanda mazao kwa soko ikiakisi ushiriki wa jamii katika kilimo cha biashara na umuhimu wa kazi ya mikono.

Mkulima anachuma mazao mbalimbali kutoka kwenye miti yenye tunda, akijishughulisha kwa bidii na umakini katika shughuli za kilimo cha biashara, ili kuhakikisha mazao bora yanapatikana kwa ajili ya soko.

Miche ya nyanya imepandwa kwa mstari ndani ya kitalu maalumu chenye udongo wenye rutuba, ikiwa katika hatua za mwanzo za ukuaji, ishara ya maandalizi ya mavuno kwa ajili ya biashara ya masoko ya kilimo

Shamba kubwa la migomba lenye miti mingi yenye ndizi zilizokomaa, zimening'inia kwa uzito kwenye migomba iliyojaa majani mabichi, hivyo ikiwa ni tija kubwa kwa wakulima kusudia kuvuna ndizi hizo kwa lengo la biashara kwajili ya soko.

Mkulima mmoja wakike yuko shambani akivuna viazi kwa uangalifu. Shughuli hii inaakisi juhudi binafsi katika kilimo cha biashara ambapo mavuno huandaliwa kwa soko na kuchangia kipato cha familia na maendeleo ya jamii.

Miche yenye nyanya, iliyopandwa kwa mpangilio mzuri eneo la vitalu ikionyesha maendeleo ya kilimo cha biashara na juhudi za wakulima katika ya kuzalisha mazao mazuri kwa ajili ya soko.

Mkulima mmoja, aliyesimama shambani akiwa ameshika ndoo ya mazao, anachuma na kuweka katika shughuli za kilimo cha biashara, akionyesha bidii na umakini katika kuhifadhi na kusimamia mazao yake kwa kupanda kwa ajili ya kuuza.

Mazao ya mboga mboga kama vile karoti, hoho na vitunguu vimewekwa ndani ya toroli katikati ya shamba baada ya kuvunwa. Mchnganyiko huu wa mazao unahashiria kilimo chenye tija kinacholenga soko, ambapo uzalishaji na usafirisha hunganishwa kwa ufanisi ili kuongeza thamni ya mazao.

Vitunguu vimeota vizuri kwenye shamba lenye mabomba ya umwagiliaji. Udongo wa shamba ni wa rangi nyekundu na wenye rutuba. Unaowezesha mimea kusitawi kusitawi kwa haraka. Mavumba ya mimea yenye afya husambaa hewani, inaonyesha usitawi wa mazao haya muhimu kwa wakulima wa vitunguu, kwa ajili ya soko la biashara.

Karoti zilizokomaa zimevunwa na kuzagaa juu ya ardhi ya shamba lenye rutuba, zikiwa katika makundi mbalimbali tayari kwa kuchambuliwa, huku udongo uonekanao kuonyesha kuwa shamba hilo, lilitunzwa kwa uangalifu mkubwa.

Wakulima wawili wamesimama katika shamba lenye mimea ya nyanya yenye maua na matunda, wakishiriikiana katika shughuli za kilimo cha biashara ilikuhakikisha mazao bora yanapatikana kwa wingi.

Wakulima wakipita kwa makini juu ya shamba la mimea ya biashara wakifuatilia ukuaji wa mimea na kuhakikisha mazao yanatunzwa vyema kwaajili ya soko la biashara

Wakulima wa kiume, wanachakata mahindi kwa pamoja. Wakitenganisha punje na maganda kwa ustadi. Shughuli hii ni hatua muhimu katika maandalizi ya mazao kwaajili ya soko, ikionesha mchango wa nguvu kazi ya kijijini katika kilimo cha biashara.

Miche change yenye rangi ya kijani iliyoanza kumea vizuri kwenye vifaa maalumu vya kuotesha, hii ikiwa ni ishara ya maandalizi ya kilimo, kilicho bora na tija kwa wakulima wanoz ingatia mbinu za kisasa.

Mkulima wa kiume ameinama akihudumia miche ya nyanya katika shamba, lenye udongo ni akitumia maarifa ya kilimo bora, kuhakikisha mazao yanakuwa kwa afya na kuleta mavuno mengi.

Karoti hoho na vitunguu vimewekwa ndani ya toroli katikati ya shamba baada ya mchanganyiko huu wa mazao unaashiria kilimo chenye tija kinacholenga sofa ambapo uzalishaji na usafirishaji kuunganishwa kwa ufanisi ili kuongeza thamani ya mazao.

Wakulima waliotumua ubunifu mzuri wa mfumo wa upandaji kwa kutumia vitaru na kuzalisha miche iliyostawi vizuri kwenye vitalu hivyo vilivyowekwa kwa mpangilio maalumu, udongo wake unaonekana kuwa na rutuba ya kutosha.

Miche mbalimbali shambani iliyopandwa kwa mpangilio mzuri pamoja na mabomba ya umwagiliaji yanayohakikisha maji yanawafikia miche hiyo kwa usawa ikiwa ni sehemu ya kukuza mazao kwa kiwango bora kuhimarisha kilimo na kuongeza tija katika uzalishaji wa chakula na mazao mbalimbali kwa ajili ya wakulima.

Miche midogo iliyoota kwenye udongo wenye rutuba, baada ya wakulima kupanda mbegu zilizo bora. Huku mabomba ya maji yakiwa yameunganishwa kwa mfumo wa umwagiliaji wa kisasa, kwa ajili ya kuleta tija katika mazao hayo waliyoyakusudia.

Mkulima anakagua mazao shambani ili kuhakikisha ukuaji wa mazao yanaboreshwa hii husaidia ukuaji wa kipato cha familia na jamii kwa ujumla

Wakulima wamechuchumaa kwa makini kwenye eneo la kitalu wakipanda mbegu kwa kufuata mistari iliyonyooshwa vizuri, wanahakikisha kila mbegu imewekwa katika udongo wenye unyevu ili kuhakikisha ukuaji bora wa mazao yajayo. Hili ni jukumu muhimu kwa wakulima wanaojitahidi kulisha jamii kwa bidii na ufanisi.

Miche iliyoanza kumea na kustawi, ikiwa ni matokeo mazuri na faraja kwa wakulima shambani, ikionyesha dalili za ukuaji mzuri wa afya bora kutokana na udongo wenye rutuba na maji ya kutosha kwa kilimo chenye tija.

Mashine inayotumika kukuza miche ya matunda kusaidia upandaji na ukuaji mzuri wa mimea inarahisisha kazi za shambani kwa kuongeza ufanisi na kupunguza juhudi kwa wakulima, hivyo kuleta tija yenye mazao safi kwa ajili ya biashara na chakula.

Mashine ndogo ya trekta iliyosimama kwenye shamba, tayari kusaidia kazi za kilimo kama, kupalilia kuchanganya udongo, na kulima, ikiendana na wakulima wa kisasa kwa kuongeza ufanisi na kurahisisha kazi shambani. Mashine hii ni muhimu sana kwa kilimo cha kisasa.

Miche mbalimbali imepandwa juu ya mashine maalumu, zinazotumika katika kilimo zikisaidia kuongeza tija na kurahisisha shughuli za mashambani kwa kukuza miche kwa kutumia vifaa.

Trekta katika shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba likihakikisha shughuli za kilimo zinazosaidia kupanda, kulima, na kusafisha shamba kwa haraka na kwa ufanisi zinatimizwa. Hii huchangia kuongeza uzalishaji wa mazao na kupunguza nguvu kazi za kilimo kwa kutumia mikono, hivyo kuongeza uzalishaji wa chakula na mazao ya biashara katika sekta hiyo ya kilimo.

Wakulima wawili wakiwa juu ya trekta, wakilima shamba kubwa lenye rutuba katika harakati za kuandaa ardhi kwa kilimo cha kisasa kwa kutumia mashine za kuvutia zenye ufanisi mkubwa wa kuchochea uzalishaji.

Mashine kubwa ya trekta ya kisasa iko shambani, juu ya udongo wa rutuba, ikiwa katika sehemu ya kulimia, ikionesha matumizi ya teknolojia katika kilimo bora cha kisasa, ili kuleta mazao yenye tija kwa mafanikio ya biashara au chakula.

Vifaa vya kisasa vya kukuzia miche, vinavyotumika kulinda na kuhimili hali mbalimbali za hewa ili kuhakikisha miche inapata ukuaji mzuri na wa haraka katika maeneo ya kilimo.

Miche uliostawi na kumea ndani ya jumba kubwa la mazao yanayoonyesha ustawi wa kilimo cha kisasa, kinachotumia vifaa maalum vya kilimo kusaidia ukuaji wa mimea kwa njia bora na yenye tija. Jambo ambalo huchangia kuongeza mazao na kuendeleza uchumi kwa wakulima.

Mashine ndogo ya trekta inayoendeshwa kwa mkono kwenye shamba lenye udongo wenye rutuba, ikifanya kazi ya kulima na kuandaa ardhi kwa ajili ya upandaji wa mazao mbalimbali katika eneo la shamba.

Trekta kubwa linafanya kazi shambani likitumika kwa ajili ya kuandaa udongo, kupanda na kuvuna mazao kwa ufanisi katika kilimo kikubwa, hii ikifanyika kwa muda mchache na kuleta mazao mengi.

Mkulima aliyeshika jembe la trekta linalofanya kazi ya kuchanganya na kuandaa udongo, akiwa katika shamba kubwa lenye udongo weneye rutuba anaandaa kwa ajili ya kuanza kupanda amazao ambayo yataleta mafanikio makubwa yenye tija katika mazao ya biashara na chakula.

Miche, ikiwa ndani ya kifaa maru, cha kukuza miche. Kina chutumika katika kilimo, usaidia kukuza mimea kwa namna bora. Kifahiki, uchangia pongeza ufanisi wa kilimo na kuraisisha, mpangirio na ustawa miche mbalimbari. Hivyo wa kulima, uweza kupata miche enyeafya na kuenderea uzalishadi wa mazao shambani.

Bwawa la kisasa lenye samaki lililojengwa ndani ya jengo maalumu kwa ajili ya shughuli za uzalishaji, maji yanasafirishwa kwa mfumo wa kudhibiti hali ya mazingira huku samaki wakielea katika maji salama isiyoadhiriwa na hali ya hewa ya nje teknolojia, hii huongeza tija na kuhakikisha usimamizi bora wa ufugaji wa kisasa.

Mabwawa yaliyoandiliwa kwa makini yameandaliwa kwaajili ya ufugaji wa samaki yakitoa mazingira bora ya ukuaji na uzalishaji wa wanyama wa maji kupitia kilimo hiko kinachosaidia kuleta chakula au mapambapo kwaajili biashara

Bwawa dogo la kufugia samaki limezungukwa na mawe na nyasi za kijani. Pembeni kuna kasa mdogo na ndege mmoja aliyejificha kwenye kivuli. Mazingira hayo yakionesha utulivu na uendelevu wa shughuli za ufugaji wa samaki.

Samaki watatu wa kufugwa wenye rangi tofauti za kuvutia wanaogelea kwa utulivu ndani ya eneo maalumu la maji, mchanganyiko wa maumbo na rangi unaonyesha uzuri wa ufugaji wa kisasa, ambapo mazingira yameandaliwa kwa uangalifu ili kuhakikisha ukuaji bora na afya ya samaki.

Kontena la kioo la kufugia samaki lenye rangi nzuri, linahifadhi samaki kwa njia salama na inayowezesha ukuaji mzuri ili kuchangia uzalishaji wa samaki bora, kuongeza kipato cha wafugaji na kukidhi mahitaji ya soko la samaki kwa njia endelevu.

Samaki wenye rangi ya chungwa wanaogelea ndani ya kontena maalumu, lenye maji safi mazingira yaliyo dhibitiwa kwa ukuaji bora wa viumbe hai hao, hii ikiwa ni kwa ajili ya biashara au mapambo.

Samaki wengi wanaongelea ndani ya kontena la kioo, lililoandaliwa maalum kwa uzalishaji Maji huchujwa kwa mpangilio thabiti, virutubisho sambazwa sawia na mwanga stadi kuwasaidia kukua Mfumo huu unaonesha teknolojia inavyorahisisha uzalish Endelevu wa chakula cha majini kwa ajili ya mifugo ya samaki.

Samaki wenye rangi mbalimbali, zikiwemo za machungwa, pamoja na rangi nyeusi, wanaogelea ndani ya kifaa maalumu cha kufugia, wakiwa kwenye maji safi yanayodhibitiwa na kuhakikisha wanakua kwa afya bora, katika mazingira ya kisasa ya kilimo cha maji.

Bwawa la kutengeneza kwa matumizi ya ufugaji wa samaki, limejengwa kwa ustadi lenye maji tulivu ndani yake na mipaka iliyozungushiwa kwa udongo ilikudhibiti samaki wasitoroke, likiwa tayari kwa matumizi ya kilimo cha kisasa cha ufugaji wa samaki.

Mabomba yaliyotengenezwa kwa mbao, hutoa mazingira bora kwa samaki kufugwa kwa usalama, na uhifadhi mzuri wa maji. Hii huchangia ukuaji wa samaki kwa kiwango kinachostahili, na kuongeza uzalishaji katika cha kilimo cha samaki kwa faida ya wakulima na soko.

Miti mirefu na mifupi ya aina mbalimbali, imeota kwa wingi kwenye eneo lenye uoto wa asili, na udongo wenye unyevunyevu na rutuba, kwa pamoja vikitengeneza, misitu minene katika eneo la kitropiki.

Mkulima amesimama karibu na miche iliyopandwa kwa ajili ya misitu ikiwa imepangwa kwa uangalifu hii huchangia kuhifadhi mazingira, kupunguza mmomonyoko wa udongo na kuongeza hewa safi kupitia upandaji wa miti na kilimo.

Miti mingi yenye aina mbalimbali imeenea katika eneo kubwa ikitoa hewa safi na kuimarisha hali ya hewa ikichangia kuhifadhi mazingira kuzuia mmomonyoko wa udongo na kutoa makazi kwa mnyama na viumbe hai wengine wa porini.

Miche ya kijani yenye afya iliyopandwa kwa makini katika safu zilizopangwa vizuri kwenye eneo la wazi linalolengwa kuhifadhi misitu na kuimarisha uoto wa asili kwa faida ya mazingira na jamii.

Daraja limejengwa katikati ya miti mirefu yenye majani mengi, ikiwa ni sehemu ya kupita juu ya mfereji mdogo uliopita kwenye mazingira ya misitu, mazingira yanavutia kwa mandhari ya asili huku daraja hilo likirahisisha usafiri ndani ya eneo la misitu.

Mkulima anahakikisha miche inapata maji muhimu kwa njia ya umwagiliaji, hatua inayosaidia kuimarisha ukuaji wa misitu na kuhifadhi mazingira, hii huchangia uendelevu wa mazingira na kuongeza uzalishaji wa miti ambayo ni rasilimali muhimu kwa binadamu pamoja na viumbe hai.

Miti mirefu yenye majani mengi, ikiwa imesimama katika eneo kubwa la msitu, baadhi ikiwa na mashina mapana na mingine ikiwa imeota kwa ukaribu, ikiashiria uhifadhi wa mazingira na matumizi endelevu ya rasilimali za msitu.

Miche ya kijani iliyomea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki, kwa ukuaji wa mimea badala ya kuwepo na matumizi ya udongo.

Wakulima wawili, waliopo ndani ya hema kubwa lenye vifaa vya kisasa, wakikagua kwa makini ukuaji wa mimea yenye afya inayokuwa bila udongo katika mfumo wa umwagiliaji wa maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa miche.

Miche iliyoanza kumea baada ya kupandwa kwenye mabomba maalumu ya haidroponi, yanayotumia sayansi ya uzalishaji wa mimea kwa kutumia maji yenye virutubisho, na madini stahiki badala ya matumizi ya udongo.

Miche ya mimea imeanza kustawi na muonekano mzuri wa kijani baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya hydroponi, vinavyotumia maji na virutubisho kwaajili ya ukuaji wake badala ya kutumia udongo.

Mkulima yupo ndani ya hema lenye mimea mbalimbali, iliyopandwa kwa njia ya kisasa bila kutumia udongo. Hii huchangia kuongeza uzalishaji wa mazao kwa kutumia maji na virutubisho muhimu, huku ikipunguza matumizi ya ardhi na kuhakikisha kilimo endelevu kwa mazingira.

Mimea yenye muonekano wa rangi ya kijani, iliyoota baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya hydroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini kwa ajili ya kukuza miche, bila kuhitaji uwepo au msaada wa udongo.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani, iliyoota na kumea baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini, kwa ajili ya ukuaji wa mimea, pasipo kuhitaji msaada au uwepo wa udongo.

Mimea yenye rangi ya kijani iliyoanza kuchepua baada ya kupandwa kwenye mabomba ya haidroponi, yanayotumia mfumo wa sayansi ya maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji msaada wa udongo.

Vifaa vya mfumo wa hydroponi vemepangwa kwa utaratibu ili kuruhusu kilimo bila udongo, mabomba maalumu vyombo vya kupitishia virutubisho na sehemu za kushikilia mimea, vinahakikisha ukuaji wa mazao katika mazingira yaliyodhibitika, mfumo huu huhitaji uangalizi sahihi ili kuhakikisha lishe ya mimea inasambazwa kwa usawa.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani, iliyomea na kuota baada ya kupandwa kwenye mabomba maalum ya haidroponi, yanayotumia mfumo wa maji yenye virutubisho pamoja na madini kwa ajili ya ustawi wa mimea.

Miche ya kijani iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye mabomba maalumu ya haidroponi, yanayosambaza maji yenye virutubisho pamoja na madini bila ya kuhitaji uwepo au msaada wa udongo.

Miche ya kijani iliyoaanzaa kumea baada ya kupandwa kwenye viaafa maalumu vya hydrodi zinazotumia maji na virutubish vinavyosaidia ukuaji bila kutumia udongo.

Mimea iliyoota na kustawi yenye muonekano wa rangi ya kijani baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi vinavyotumia mfumo wa sayansi ya maji yenye virutubisho ya madini kwa ajili ya ukuaji wa miche badala ya matumizi ya udongo.

Miche ya mboga imepandwa na kustawi vizuri kwenye shamba kubwa la kilimo cha viwandani. Mazao haya yanatunzwa kwa umakni mkubwa ili kuhakikisha mavuno bora na yakutosha kwa ajili ya soko. mfumo huu wakilimo unalenga kuongeza uzalishaji kwa kutumia mbinu za kisasa.

Ng'ombe wa rangi nyeupe na nyeusi, wamesimama ndani ya kiwanda kikubwa cha mifugo chenye uzio wa kisasa, wakiwa kwenye mpangilio maalumu wa uzalishaji wa bidhaa za mifugo kwa wingi na kwa teknolojia ya kisasa

Hema jeupe linaloonyesha mazingira ya kisasa ya mazoezi ya kilimo cha viwandani. Ndani ya hema hili miche ya mimea mbalimbali imepandwa kwa uwangalifu ikionyesha mbinu za kisasa za kukua kwa mazao kwa kutumia teknolojia. Hema hili husaidia wakulima kufanikisha uzalishaji wa mazao kwa kiwango kikubwa.

Hema kubwa jeupe, linalotumika kuhifadhi mazao mbalimbali kwa wingi likiwa linasaidia katika kulinda mazao dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa na wadudu. Pamoja na kuwezesha uhifadhi mzuri wa bidhaa, ili ziweze kusambazwa wakati unaofaa katika soko.

Mananasi mengi yamepandwa kwenye shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba na mwanga wa jua unaoleta ukuaji mzuri wa matunda haya ya biashara. Wakulima wakichukua tahadhari kuhakikisha mavuno ni bora kwa masoko na ulimaji wa viwandani

Trekta kubwa linalotumika kulima shamba lenye udongo wenye rutuba likisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi huku likiongeza uzalishaji wa mazaoa na kusaidia kukuza kilimo cha viwandani

Uyoga ulioota kwa wingi ndani ya jumba maalumu, liliowekwa mazingira bora ya unyevuunyevu na mwanga hafifu, hali inayowezesha kilimo cha kitaalamu cha uyoga kufanyika kwa ufanisi mkubwa bila ya kuathilriwa na hali ya hewa ya nje.

Ng'ombe wenye mchanganyiko wa rangi nyeupe na nyeusi, wakiwa ndani ya jumba maalumu la kufugia mifugo. Wakisimama kwenye sakafu safi. Baadhi wakila majani, huku wengine wakipumzika. Ishara ya kilimo cha kisasa cha mifugo.

Watu wawili walio simama ndani ya hema, kubwa la vitalu liliojaa miche ya mazao mbalimbali. Mazingira haya ya kisasa, uimalishaji wa mimea kwa kutumia teknlojia bora ya kilimo cha kitaalamu na kuongeza tija kwa kiwango kikubwa.

Mkulima aliepo ndani ya hema kubwa lenye miche mingi iliyoota na yenye afya, ambapo mazingira yamebuniwa kwa ustadi ili kuhakikisha ukuaji bora wa mazao. Kilimo iki cha viwanda huchangia kuongeza tija na ubora wa miche inayolimwa hivyo husaidia kuongeza uzalishaji na kuhakikisha chakula kinapatikana kwa wingi katika soko.

Ng'ombe wengi wenye rangi nyeupe na nyeusi wapo ndani ya jumba kubwa la kufugia, likijengwa kwa mbinu za kisasa zinazolenga kuimarisha uzalishaji, na kuhakikisha usitawi wa mifugo kwa kiwango cha juu katika kilimo cha viwanda.

Kuku wengi wamekusanyika ndani ya banda kubwa la ufugaji wa viwandani lililoandaliwa kwa mfumo wa kisasa, mandhari hii inaonyesha uzalishaji wa wanyama kwa wingi kwa lengo la biashara ambapo ufugaji wa kuku huchangia upatikanaji wa mayai na nyama kwa kiwango kikubwa sokoni.

Miche mingi iliyoota na kustawi ndani ya hema kubwa la mazao ambapo mazingira yanadhibitiwa kwa umakini ili kukuza ukuaji wa mzuri wa mimea, swala hili likichangia uzalishaji wa mazao kwa wingi na ubora hivyo husaidia kuongeza tija katika kilimo na kuongeza kipato kwa wakulima.

Shama kubwa lililojaa mazao yaliyopandwa kwa mstari, huku kila zao likiwa limekomaa kwa wakati wake, yanayohudumiwa mkwa mashine na vifaa vya kisasa ili kuongeza uzalishaji kwa wingi katika kilimo cha viwandani.

Wafanyakazi maalumu wamejikita ndani ya kiwanda kikubwa, wanachakata mazao kwa umakini mkubwa, kila mtu anajihusisha na kazi yake kwa ustadi huku mashine za kisasa zikifanya kazi kwa ufanisi ili kuhakikisha mazao yanazalishwa kwa kiwango cha juu kwa ajili ya soko.

Kuku wengi wanaosongamana ndani ya banda kubwa la kisasa lililojengwa kwa mpangilio maalumu, wakionyesha mbinu za kisasa za uzalishaji wa mifugo ya viwandani kwa wingi katika mazingira yaliyodhibitiwa vizuri.

Miche ya kijani imestawi katika hema kubwa la kitalu, likiwa na mfumo wa kisasa wa unyevunyevu na mwanga unaosaidia ukuwaji wa haraka wa mazao ya kibiashara katika mazingira ya kilimo cha viwandani.

Miche ya mazao mbalimbali yamepangwa vizuri ndani ya hema kubwa, linaloonekana kuwa na ustaarabu wa kisasa wa kilimo. Hii huchangia uzalishaji wa mazao bora kwa wingi, katika mazingira yanayodhibitiwa na teknolojia.

Ng'ombe wenye madoa meupe na meusi, wapo ndani ya jumba kubwa lililojengwa kwa ajili ya uzalishaji wa kiwango kikubwa. Mazingira yamedhibitiwa ili kuhakikisha usafi, lishe bora na ufuatiliaji wa afya. Mfumo huu huongeza ufanisi wa uzalishaji, na kuonyesha maendeleo ya teknolojia, katika kilimo cha viwandani.

Miche mingi yenye muonekano wa rangi ya kijani iliyo oteshwa na kustawi katika shamba kubwa, lenye udongo wa rutuba ikiwa ni sehemu ya kilimo cha viwandani kwa kutoa mazao yanayo enda kutumika na kuchakatwa pamoja na kuingia sokoni.

Mazao ya mboga yamekua kwa wingi shambani yakiwa yamepandwa kwa mpangilio wa kisasa na udhibiti wa hali ya hewa, Kilimo kichi kinaakikisha mazao, yanapatikana kwa wingi yanayolenga soko na na kusaidia kuinua kipato cha wakulima na familia zao.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani katika kilimo cha viwandani, ikiwa imepangwa vizuri na kwa utaratibu maalumu kwenye mistari katika udongo mzuri wenye rutuba, hii ni baada ya wakulima kupanda mazao hayo kwa ajili ya kilimo kinachotumika kwa lengo la uzalishaji katika viwanda.

Mfumo wa umwagiliaji ulio wekwa baada yakuweka mabomba vikiwa na miche yakijani inayostawi na kumea yenye muonekano wa rangi ya kijani baada ya maji hayo kusambaa kwenye vitalu hivyo

Mkulima aliyeshika bomba linalotoa maji kwa nguvu shambani akifanya umwagiliaji wa mimea ili kuhakikisha mazao yanapata maji ya kutosha na kustawi vizuri kwenye shamba lenye udongo mzuri wenye rutuba.

Mfumo mzuri wa mabomba ya maji uliowekwa katika shamba zuri lenye udongo wenye rutuba, lenye miche yenye rangi ya kijani iliyomea na kustawi. Baada ya kupandwa na kuacha nafasi, maji hayo yakiwa yanaleta unyevu yakiwa na hali nzuri kwa ajili ya ukuaji wa miche hiyo.

Mabomba ya plastiki yaliyosambazwa shambani yakipitisha maji hadi kwenye miche ya kijani iliyopandwa kwa mistari, hii ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaowezesha ustawi bora wa mazao katika mazingira mbalimbali.

Miche imepangwa kwa uangalifu, katika mistari, kwenye shamba kubwa linaloonesha maandalizi ya kisasa ya kilimo. Mabomba ya maji yamewekwa kuzunguka eneo hilo kwa ajili ya kusambaza unyevu kwa kila mmea. Mfumo huu huongeza uzalishaji kwa kuimarisha, upatikanaji wa maji hata wakati wa ukame.

Mfumo wa umwagiliaji shambani, umeandaliwa kwa umakini ili kuhakikisha mimea inapata maji kwa usahihi, pia kuongeza uzalishaji na kuboresha hali ya kilimo kwa kutumia teknolojia ya kisasa.

Mabomba marefu ya plastiki yamewekwa kwa mstari shambani yakiwa yanatumika kwa umwagiliaji hali inayoonyesha teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji inayosaidia ukuaji wa mazao wakati wa ukame

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani, iliyopandwa ndani ya hema kubwa la vitalu likiwa na mabomba ya plastiki ya kusambaza maji kwa usahihi, mfumo huu wa kisasa wa umwagiliaji husaidia mimea kustawi kwa kasi na ufanisi, hata katika maeneo yenye uhaba wa mvua hivyo kuongeza uzalishaji.

Mkulima akiwa amesimama anatumia bomba la plastiki kumwagilia miche ya rangi ya kijani iliyopandwa kwenye vitalu, vilivyopangwa kwa mstari katika shamba lenye udongo wenye rutuba.

Mfumo wa umwagiliaji umewekwa shambani kwa uangalifu mkubwa ili maji yasambazwe sawa sawa kwa ajili ya mimea mbalimbali kuhakikisha mazao yanakuwa kwa afya nzuri na kuongeza uzalishaji wa chakula shambani.

Miamba mikubwa iliyopasuka inaonekana katikati ya mandhari ya kuvutia, kwa mbali milima mirefu imesimama kwa utulivu, huku anga likiwa na mchanganyiko wa rangi nyeusi na meupe yanayoashiria hali ya hewa ya mvua kwa pamoja vikileta taswira na mandhari ya kuvutia.

Uwoto wa asali uliojaa miti vichaka na majani yakijani umitoa mazingira tulivu na yenye usawa yakitoa mazingira tulivu na yenye usawa

Mawe makubwa ya miamba yamepangiliwa kwa asili chini ya anga lenye rangi ya bluu, na mawingu machache yaliyoenea kwa upole. Taswira hii huonesha uhusiano ya maumbile ya duni na anga, ikitoa hisia za utulivu na uzuri wa mazingira ya asili.

Miche ya kijani imepandwa kwa mpangilio mzuri kati ya miti mirefu iliyoinua matawi yake kuelekea angani juu ya milima. Ikitoa picha ya Mandhari ya kijani yenye uhai na utulivu katika mazingira ya asili.

Barabara za vumbi Zilizotandazwa kati ya mandhari ya kijani. Miti pamoja na majani ikiunda taswira ya asili tulivu na mvuto wa kipekee katika maeneo haya ya porini na kuleta mandhari inayovutia

Maji yaliyoko katikati miti mingi huchangia mazingira kuvutia na yenye uhai. Maji haya hutoa rasmi umuhimu kwa mimea na wanyama wa eneo hilo, na pia husaidia kuhifadhi uoto wa asili na kusawazisha mzunguko wa maji katika mazingira haya ya msitu.

Mto unaopita katikati ya uoto wa asili ulio jaa mimea ya kijani, ukielekea kwenye milima inayoonekana kwenye upeo wa macho. Mchanganyiko huu wa maji, miti pamoja na milima unaonyuesha uzuri wa mazingira, yaasili yenye utulivu na mvuto wa kipekee.

Eneo lenye maji mengi na safi lililozungukwa na udongo mwekundu wa rutuba pamoja na uoto mzito wa kijani, pia miti mingi iliyojaa nguvu na milima mirefu inayoonekana kwa mbali huku anga likiwa lenye ukungu kwa pamoja linaleta mandhari tulivu na yakuvutia.

Miti vichaka na nyasi vimepambwa kwa uzuri huku jualikichomoza na kuleta uzuri wa mandhari ya porini

Eneo kubwa lenye maji yanayong'aa chini ya anga la bluu huku likizungukwa na uwoto wa kijani ulisheheni miti, nyasi na vichaka likionesha madhari safi ya asili yenye tulivu na kiasili.

Eneo la maji limetanda kwa utulivu lilizungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani hafifu, kwa mbali milima imeinuka kwa upole ikiwa sehemu ya madhali pana inayochanganya maumbile ya ardhi, mimea na maji. Taswira hii huonyesha usawa wa mazingira na uzuri wa maumbile ya asili.

Maji mengi safi yaliyojaa katika eneo la asili yakiwa yamezungukwa na miti ya kijani, majani na uoto mwingine unaonyesha mandhari ya kuvutia na tulivu ya mazingira ya asili.

Mandhari nzuri yenye kuvutia sehemu ambayo mto umepita, pembezoni mwa uoto wa asili ikiwemo miti pamoja na vichaka, kwa pamoja vikileta taswira nzuri, na mazingira ya asilia yanayojiotea yenyewe maeneo ya porini.

Mto umezungukwa na uoto wa asili wenye miti na mimea mbalimbali, udongo ni mkavu na wenye rutuba kidogo, huku milima mikubwa ikionekana kwa mbali ukichanganya uzuri wa mandhari ya mazingira haya halisi. Hali hii inavutia na kuonyesha maumbile ya kawaida katika mazingira.

Simba akiwa ametulia katika eneo lenye nyasi kavu pamoja na vichaka vya kijani vilivyomzunguka, huku kwa mbali yakionekana majengo makubwa ya ghorofa yakiwa yanaleta taswira nzuri na mandhari nzuri kwenye mazingira haya asilia.

Eneo la kuvutia lenye maji ya asili yanayotiririka kwa utulivu, yakizungukwa na uoto wa kijani, uliokomaa, huku anga la bluu likiwa safi na wazi likiongeza mandhari ya asili yenye utulivu na uzuri wa miundombinu.

Milima mirefu inaonekana kwa mbali, ikizungukwa na uoto wa kisavana wenye miti iliyopangwa kwa mpangilio wa asili, barabara ya vumbi inapita katikati ya mandhari hiyo, ikiunganisha maeneo ya mbali, mchanganyiko huu unaonyesha uzuri wa mazingira ya asili yenye utulivu ukionyesha uhusiano kati ya ardhi miti na mandhari ya kiasili.

Uto wa kijani wa asili inayoonyesha mchanganyiko wa miti na mimea mbalimbali inayostawisha mazinga na milima. Huchangia kuhifadhi udongo pia kuzuia mmomonyoko pia na kutoa hewa safi, inayosaidia kuleta hali ya hewa yenye utulivu. Uto ni sehemu muhumu wa madhali ya asili inayovutia na kuendeleza uwiano wa mazingira

Pundamilia na twiga wakiwa wamesimama miongoni mwa uoto wa asili, uliojaa miti yenye majani mazito na mimea mingine. Wakikumbatiwa na mazingira ya pori yenye uhai na mwangaza wa asili, unaotolea uzuri wa Mandhari ili yavutie.

Miti ya aina ya kisavana inayositawi katika mazingira yenye udongo mkavu hutoa ulinzi kwa mazingira, husaidia kuhifadhi udongo na kuleta mvuto wa madhari asilia yenye utulivu na uzuri wa asili.

Barabara iliyopita pembezoni mwa uwoto wa asili, ikiwemo nyasi pamoja na miti, iliyopo pembeni ya milima mikubwa iliyotanda rangi ya kijani, huku anga la bluu likiwa la wazi, pamoja vikileta mandhari yenye kuvutia.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye uoto wa asili wa kijani ikiwemo nyasi pamoja na vichaka na milima inayoonekana kwa mbali, huku wingu lenye rangi ya bluu na weupe likiwa limetanda kwa pamoja vikileta mazingira mazuri yaliyoasilia.

Eneo la maji linalong'aa na kuakisi anga lenye rangi ya buluu tulivu, na mawingu meupe yaliyotawanyika kwa upole. Mchanganyiko huu huunda taswira ya asili yenye utulivu na mvuto wa kipekee, unaonesha urembo wa mazingira na usawa kati ya ardhi, maji na anga.

Barabara ya vumbi inapita katikati ya eneo lenye mimea midogo. Ikielekea maeneo yenye milima inayoonekana kwa mbali. Mazingira haya huonyesha mchanganyiko wa ardhi na uoto wa asili. Ukionyesha uzuri wa mandhari ya kijijini, yenye utulivu na mvuto wa kipekee.

Uoto wa asili wa kijani, ikiwemo miti, pamoja na manyasi, na mnyama mrefu aonekanae na anayejulikana kwa jina la twiga. Kwa mbali, yakionekana maghorofa, hii kwa pamoja ikileta mandhari na mazingira tulivu ya asili yenye kuvutia.

Nyasi na vichaka vikiwaal vimeenea kwenye miti mingi, huku milima ikionekana kwa mbali inatoa madhari nzuri yenye mvuto wa asili na amani inayotokana na mazingira ya kijani ya uwoto wa asili.

Jua linachomoza kwa mwangaza hafifu likiaangazia milima ya mbali, huku uoto wa kijani ukitanda ardhini kwa utulivu wa asubuhi, kuonesha uzuri wa mazingira ya asili yenye mvuto wa kiasili.

Wafugaji wa nyuki wamevaa mavazi maalumu ya kinga, wakiwa wameshika mzinga mkubwa wenye nyuki, wakifanya kazi kwa umakini shambani ili kupata asali na bidhaa zingine za nyuki kwa usalama na kwa ufanisi mkubwa.

Kuku waliokuwa ndani ya banda lenye hewa ya kutosha wakitembea na kulala juu ya pumba kavu zilizotandazwa sakafuni kwaajili ya usafi na faraja yao, hii ikiwa ni njia nzuri ya kufuga kuku kwa kuwapa chakula kilicho katika mazingira safi.

Kuku wengi wa kufugwa, wanaonekana wakiwa ndani ya banda la kisasa lililojengwa kwa mpangilio mzuri, likiwa na mazingira safi na salama yanayowezesha uzalishaji bora wa bidhaa za kuku.

Mfugaji wa kike amevaa koti la kazi akiwa ameinama ndani ya banda la kuku lenye mwanga wa wastani, huku kuku wengi wa rangi tofauti wakizunguka, baadhi wakila chakula kilichomwagwa juu ya pumba kwenye sakafu.

Wakulima wanne wanapandikiza mbegu katika kitalu, wakipanda kwa uangalifu na matumaini ya mavuno bora. Mazingira ni ya hali tulivu, udongo ni wenye rutuba, unahifadhi unyevu unaotegemewa kwa ukuaji mzuri wa mimea midogo inayochipuka.

Watu wanne wanapanda mbegu katika kitalu wakiwa wanajitaidi kupanda mbegu kwa mpangilio ili kuhakikisha ukuaji wa mazao ipaswavyo

Miche michanga ya kijani imepandwa ndani ya ndoo maalumu zilizojaa udongo wenye rutuba, zimepangwa kwa mstari zikipewa maji ya kutosha na mwanga wa kutosha ili kustawi vizuri kwa ajili ya uzalishaji wa mazao bora.

Mfuko uliojaa mbegu za spinachi umeandaliwa kwaajili ya matumizi ya kilimo bora ufangashaji, unaonyesha taarifa muhimu kuusu asili muda wa kuota na mbinu za upandaji, uzalishaji wa mbegu bora uimarisha mavuna na uchangia usalama wa chakula katika jamii.

Miche iliyomea na kustawi, baada ya kupandwa kwenye udongo mzuri wenye rutuba, iliyowekwa kwenye mpangilio mzuri wa mistari, ikiashiria uzalishaji bora wa mbegu, zilizolimwa kwa uangalizi maalumu ili kupata mazao yenye tija kwa wakulima.

Wanaume ladhaa walisimama mbele ya majuni mengi ya wazi yaliojaa mahindi safi, maguni haya yamewekwa kwa mpangilio mzuri yakionyesha shughuli za kuhifadhi na kusambaza mbegu zilizo bora kwajili ya mahindi shambani. Pia wanajishughulisha na kazi za kilimo kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha mavuno ni mazuri.

Mfuko wenye muonekano wa rangi ya njano pamoja na kijani wenye picha ya vitunguu, uliotumika kuhifadhia mbegu bora zilizokaushwa vizuri kwa ajili ya mahitaji ya wakulima kwa maandalizi ya msimu mpya wa kilimo cha kisasa.

Wakulima wawili waliosimama kwenye shamba lenye rutuba wakikagua miche iliyoanza kustawi vizuri, shamba hilo limepambwa na mabomba ya umwagiliaji yanayowezesha maji kusambazwa kwa usawa, kusaidia mimea kuota na kuendelea kukua bila shida yoyote, wakulima hao wanajitahidi kuhakikisha miche inapata maji ya kutosha ili kuleta mazao bora na yenye ubora wa hali ya juu.

Miche ya mazao imeota na kustawi vizuri ndani ya jumba maalumu lililoandaliwa kwa teknolojia ya kisasa. Likiwa na vifaa vinavyosaidia ukuaji wa mbegu, kwa ajili ya uzalishaji wa kilimo bora.

Mbeg zilizopandwa zimekuwa vizuri katika udongo wenye rutuba, huku bomba la kumwagilia maji likihakikisha unyevu wa kutosha unapatikana, hali hii inasaidia mimea kuendelea vizuri na kuleta mavuno mazuri.

Miche ya kijani yenye afya, iliyopandwa kwenye makopo yaliyojazwa udongo wa rutuba, yamepangwa kwa utaratibu katika eneo maalumu la kuonesha mbegu kwa ajili ya maandalizi ya kilimo kilicho bora.

Mfuko wa mbegu wenye picha ya nyanya, inaonyesha aina ya mazao yanayoweza kustawi kwa kutumia mbegu hizo. Vifungashio hivi hutoa taarifa muhimu kwa wakulima wanaotafuta uzalishaji bora kwa mazao ya chakula au biashara.

Mwanamke yupo ndani ya duka la mbegu, akiwa karibu na rafu zilizojaa mifuko yenye aina mbalimbali ya mbegu. Ikiwa ni sehemu ya kuchangia upatikanaji wa mbegu hizo bora kwa wakulima wanaolenga kilimo chenye tija.

Mfuko wa kijani na njano wenye mbegu zilizo chaguliwa, kwa ajili ya kuongeza uzalishaji shambani, zikitumika na wakulima wanaojihusisha na kilimo cha biashara, au chakula kinachotumia mfumo wa kisasa.

Mfuko wa rangi ya kijani na njano, uliojaa mbegu bora zilizochaguliwa kwa ajili ya kuongeza uzalishaji shambani, zikitumika kwa wakulima wanaojihusisha na kilimo cha kitaalam hivyo, mfuko huu ukiwa na faida ya kuhifadhi mbegu katika hali yenye mazingira mazuri.

Makopo safi yamewekwa kwa mpangilio mzuri yakiwa yamejaa mbegu za aina mbalimbali, tayari kuhifadhiwa kwa usalama wa kuwezesha upandaji wa miche bora shambani kwa wa le makopo haya yamewekwa katika sehemu maalumu yenye usafi.

Rafu maalumu iliyowekwa mifuko ya mbegu ikiwa zimehifadhiwa vizuri kwajili ya kilimo, mbegu hizo zinahifadhiwa kwa usafi na mpangilio mzuri zikihakikisha ubora wa mazao utakaopandwa katika shamba hilo.

mfuko wa mbegu za mbogamboga uliochorwa kwa rangi ya mbao ukiwa na maandishi ya mbegu, zilizondani ukionyesha utayari wa wawakulima kuanzisha mashamba yao kwa kutumia mbegu bora zenye ubora wa hali ya juu.

Miche imestawi vizuri kwenye shamba lililopangwa kwa ustadi, huku mabomba ya umwagiliaji yakisambaa katika shamba hilo na kumwagilia maji, yakichangia ukuaji bora wa mbegu kwa ajili ya kilimo endelevu na cha kisasa.

Miche michanga iliyoanza kuota kwa mpangilio mzuri wa mistari kwenye udongo wenye unyevuunyevu, ikiwa ndani ya eneo maalumu la vitalu lililoandaliwa kwa uangalifu kwaajili ya kilimo endelevu.

Magunia yaliowazi yamewekwa chini katika eneo la wazi la duka yakiwa yamejaa mbegu mbalimbali zilizopangwa kwa taratibu kwaajili ya kilimo zikisubiri wanunuzi wanaohitaji kuzitumia kwa shughuli za kilimo bora.

Miche mingi yenye muonekano wa kijani iliyoota baada ya kupandwa vizuri kwenye udongo wenye rutuba ndani ya jumba kubwa la hema la vitalu. Ikiashiria mbegu bora zilizotumika na kuleta tija katika mafanikio ya wakulima, kwa soko la biashara pamoja na chakula.

Mfuko maalumu wa kuhifadhi mbegu uliopambwa kwa picha ya mapapai yaliyoiva, ulioandikwa maelezo ya aina za mbegu zilizomo ndani kwa ajili ya kilimo cha kisasa cha mazao ya biashara hasa matunda yenye soko zuri.

Miche mingi iliyochipua ndani ya hema maalumu, zinaonyesha hatua za awali za ukuaji wa mimea, ikiwa ni sehemu inayochangia kuandaa mazao bora kabla ya kuhamishwa shambani kwa ajili ya kilimo endelevu na chenye matokeo ya kuridhisha.

Mimea iliyoota na kustawi baada ya mbegu zilizopandwa kukua vizuri katika udongo wenye rutuba, huku mabomba ya kumwagilia maji yakihakikisha unyevu wa kutosha unapatikana. Hali hii inasaidia mimea kuendelea vizuri na kuleta mavuno mazuri.

KIbanda cha mbao kilichotengenezwa kwa ustadi, hutumika kama sehemu salama ya kuwahifadhi wanyama wanaohitaji uangalizi wa kitabibu. Mazingira haya husaidia katika kutoa huduma bora za mifugo vijijini au pembezoni mwa mji.

Mbwa anakunywa maji kwenye banda la mbao liliotengenezwa mahususi kwa ajili ya wanyama, hii huchangia ustawi wa wanyama kwa kuwawezesha kupata lishe na huduma bora za kiafya katika mazingira safi na tulivu.

Madaktari wawili mwanaume na mwanamke, wakiwa na mbwa mezani wanamhudumia kwa matibabu ya kiafya. Hii ni kazi muhimu inayosaidia kuzuia na kutibu magonjwa ya mifugo, pia huakikisha wanyama wanabaki kwenye afya, na kutoa mchango mzuri katika ufugaji.

Mbwa amefungiwa ndani ya banda lililojengwa kwa ajili ya kumlinda na kumuhudumia kwa usalama, mazingira haya yametengwa mahususi kwa ajili ya uchunguzi tiba au uangalizi wa kiafya, huduma za mifugo huweka mkazo katika ustawi wa wanyama na kuhakikisha wanapata matunzo bora na uangalizi wa karibu kutoka kwa wataalamu.

Mbwa aliyekaa karibu na kibanda cha mbao, kilichojengwa kwa ustadi wa kawaida. Kinachotumika kama sehemu ya mapumziko au ungalizi wa mnyama huyo. Hii ikisaidia katika kutoa huduma, na kuboresha afya za wanyama hawa wanaofugwa.

Wahudumu wawili waliovaa mavazi ya kazi waliokaa katika chumba safi, wakimuogesha mbwa mdogo kwa usafi na uangalifu, wakiakikisha usalama kwa kutumia sabuni na vifaa maalumu.

Nyani mmoja mwenye manyoya ya rangi ya buluu iliyokolea pamoja na meusi anaonekana akitembea porini katika mazingira ya asili yenye utulivu akiwakilisha maisha ya wanyama wanaoishi huru bila kuathiriwa na shughuli za kibinadamu.

Ndege aliyesimama kwenye nyaya ya umeme akiwa sehemu ambayo hutoa makazi muhimu kwa aina mbalimbali za wanyama wa porini. Hii ni sehemu yenye ushawishi mkubwa katika maisha ya wanyama na hutoa mazingira mazuri ya kuishi na kuendelea kwa jamii mbalimbali.

Twiga mrefu, anaonekana akiwa katikati ya mbuga ya wanyama, akisimama kwa madoido na kuwakilisha miongoni mwa wanyamapori wanaovutia watalii katika maeneo hayo..

Swala amezungukwa na manyasi katika mbuga ya wanyama pori, mazingira haya hutoa makazi ya asili yenye uoto mzito unaomlinda na kumuwezesha kuishi kwa amani, eneo hili lina umuhimu mkubwa katika kuhifadhi na utulivu wa wanyama pori.

Ndege amekaa kwa utulivu kwenye tawi la mti mkubwa kwenye majani, Akitafakari mandhari ya pori yenye utulivu na uhai wa wanyama wa asili, Hii ikileta uwiano Kati ya wanyama pori pamoja na mazingira yanayowazunguka.

Nyani mwenye manyoya meusi, aliyesimama akiwa makini, nyuma yake kukiwa na nyasi fupi zinazomea katika mazingira ya asili, hali hii ikionyesha uwiano kati ya mazingira na pamoja na viumbe hai wanaoishi porini.

Kichwa cha twiga kilichojitokea juu ya uzio wa mbao, kikionyesha utulivu wa mnyama huyu mrefu katika mazingira yake, mandhari ya porini huweka mazingira salama ya kuishi kwa wanyama wa aina mbalimbali.

Ndege wawili wapo mbugani, mmoja amesimama huku mwingine akijiandaa kupaa angani, wamezungukwa na nyasi za kijani na ziwa lililo karibu, likitoa mandhari tulivu na yakuvutia inayoburudisha macho na roho.

Pundamilia mmoja amesimama mbugani, akiwa na mandhari nzuri ya asili. Huku mlima kilimanjaro unaonekana kwa mbali, ukitoa uzuri wa mazingira ya porini na kuonesha, uhai wa wanyama hao wakubwa, katika makazi yao halisi.

Ndege mmoja aliyesimama juu ya tawi la mti, akifurahia mandhari ya asili yenye utulivu. Hali hii huonyesha uhusiano wa karibu kati ya viumbe wa porini na mazingira yao ya kawaida yanayowazunguka.